Huu ni mlango wa rangi ya kahawia. Una kishikio, umefunguliwa. Una maandishi yaliyoandikwa form one red kwa kutumia rangi nyeusi.

Hapa ni darasani, kuna ubao mweupe, kuna maandishi yaliyoandikwa kwa wino wa samawati kwenye ubao. Kuna kifagio cha kufagia darasa, kuna mahali pa kuweka uchafu.

Hii ni karatasi ya mtihani ya mwanafunzi. Imechorwa wanyama. Imeandika caterpillar alligator . Kuna nambari kama vile kumi ondoa tano.

Kuna pipa kubwa nyeusi ya kubeba maji. Kando yake kuna mimea iliyo na matawi ya rangi ya kijani kibichi. Kuna bango lililoandikwa fire assembly point .

Wachezaji wa mpira walio na ulemavu wa mguu, wanaonekana wakiwa wameshikilia magongo yao na wanaupiga mpira ulio kwa hewa.

Hapa ni darasani. Viti vya wanafunzi vimepangwa kwa foleni. Kando ya viti hivyo kuna meza iliyo na kompyuta. Kuna ubao mweupe. Kuna dirisha ambayo imewekelewa pazia.

Hawa ni wanariadha wawili wa Kenya. Mmoja kati yao ni mwelekezi, anayeshiriki katika shindano amefunikwa uso kwa kitambaa cha rangi ya samawati na ameinua mikono yake juu na amevalia kaptura nyekundu.

Kuna kijikaratasi kilichowekelewa kwa ukuta. Kimechorwa aina tofauti tofauti ya wanyama. Kina maandishi ya A,B mpaka Z. Kimeandikwa be happy .

Kuna kitabu cha kusoma na kitabu cha kuandika. Kitabu cha kusoma kimeandikwa Nyota ya Kiswahili, kitabu cha mwanafunzi Gredi ya pili. Kimechorwa farasi na watu wamekaa juu ya farasi.

Kuna jengo ambalo ni la ghorofa. Jengo hilo lina ghorofa ya kwanza, ya pili na ya tatu. Lina mlango ulio na maandishi nyeusi. Lina madirisha kwa kila ghorofa.

Watu walio na ulemavu wameketi kwenye viti vya magurudumu, wamevalia shati nyekundu, zilizoandikwa Kenya kwa kutumia rangi nyeupe.

Kuna kabati nyeupe ambayo imewekwa ndani aina tofauti za file , kuna rangi ya samawati, rangi ya manjano, nyeusi na zingine. File moja imeandikwa Aiden Murimi.

Watu wawili wanaonekana kwenye baiskeli. Wamevalia jezi lililoandikwa Kenya. Kwenye baiskeli hiyo kuna mchoro wa bendera ya Kenya. Baiskeli hiyo ina tairi mbili na wameekelea miguu zao kwenyewe.

Kitabu kipo juu ya kiti. Kimechorwa mtoto mvulana ambaye ameshikilia uzi kwa kutumia mdomo na mikono yake miwili, na mtoto msichana ambaye amesuka nywele. Kitabu kina maandishi ya nambari mbili.

Mwanamke aliye na ulemavu anaonekana amekalia chombo chake cha kumsaidia kutembea. Ako kwa mabishano ya mbio. Vazi yalilovaa limeandikwa "Kenya". Nyuma kuna watu walioketi wakiangalia mabishano hayo.

Kuna mkimbiaji aliyefunukwa macho, anaonekana kuwa na ulemavu wa macho. Ana mwenzake ambaye anamwongoza anainua juu mikono ya ke kuonyesha ushindaji fulani manake pia anaonesha tabasamu usoni.

Jengo kubwa, lina madirisha mengi ambayo yamepakwa rangi nyeupe. Madirisha hayo yana pazia nyeupe. Kuna bango nyeupe na maandishi ya rangi nyekundu.

Kuna maua na miti iliyo na matawi ya kijani kibichi. Kuna jengo, jengo hilo limechorwa. Kuna maandishi ya Noah's arc, iliyoandikwa kwa rangi ya samawati na michoro ya samaki.

Huu ni mlango wa Grade 1C. Umewekelewa kijikaratasi kilicho na maandishi ya rangi nyeusi. Maandishi hayo yanasoma Teacher Agnes welcome .

Kuna naibu wa rais wa Kenya mzee Kindiki amesimama. Mbele yake kuna kipaza sauti. Ameshikilia karatasi. Nyuma yake kuna bango lililoandikwa Kenya institute of special education .

Hapa ni shuleni. Kuna madarasa ya wanafunzi. Kwenye kuta za madarasa hayo wamechora wanyama tofauti tofauti. Kuna mnyama ndovu na wengine.

Mwanaume amevalia koti ya rangi ya samawati, iliyobandikwa ua na tai. ameshikilia kipaza sauti, akionekana anayehutubia.

Hapa ni darasani. Kuna viti na makabati ya watoto. Kuna dirisha ambalo limewekelewa pazia. Kuna meza na kiti ya mwalimu. Kuna karatasi na vitabu juu ya meza ya mwalimu.

Kitabu kimewekwa juu ya kabati la mwanafunzi. Kuna kiti cha mwanafunzi. Kuna miguu ya mtu inayoonekana. Kitabu hicho kimeandikwa health, safety and manners . Kimechorwa watoto.

Mwanadada mmoja aliyesuka nywele ana ulemavu wa mguu, amevalia jesi lililoandikwa kenya na kuchorwa bendera ya kenya. Kuna mpira mbele yake.

Hivi ni vitabu vimepangwa ndani ya kabati. Vimepangwa kwa namna ya kupendeza, vimeandikwa Ayubu mashakani, pepea na kipepeo, John Habwe.

Juu ya meza kuna vitabu vya wanafunzi na vitabu vya kusoma. Kuna kibodi, monita na kipanya. Kuna karatasi iliyochorwa.

Wanariadha walio na ulemavu wa kuona. Wanaonekana wakipishana mbio. Jezi lao limeandikwa Kenya, kuna wale wanaowaongoza kando yao.

Ni ndani ya nyumba eneo la mazoezi ya viungo vya mwili. Kuna watu wawili, mwingine ana ulemavu, ameketi kwenye kiti chake. Mwingine anamsaidia kufanya mazoezi.

Kuna mwanariadha aliyevalia nguo iliyoandikwa Nissan Koech. Na kuna yule anayemwongoza kando yake. Wote wameshikilia kamba moja, wanaonekana wakikimbia kwa kasi.

Kuna kitabu kimewekwa juu ya meza, kimefunuliwa, ndani kuna maandishi na kuna michoro ya aina tofauti. Kuna mchoro wa familia ya watu walioketi kwa meza wakila.

Kuna kitabu, wamechora chati ya usafi na watu watano ambao wanaonyesha jinsi ya kudumisha usafi. Chati hiyo imechorwa sabuni, viatu, shati, kichana, na brashi.

Kuna wachezaji watatu ambao wana shida ya ulemavu. Wanatumia chombo chao cha kutembelea. Kuna mmoja ambaye anawaelekeza. Amevalia jezi nyekundu.

Watu wenye ulemavu wanaonekana na vifaa vyao vya kutembelea. Wamevaaa jezi iliyoandikwa Kenya ya colour nyekundu na mpira unaonekana wako kwenye kiwanja.

Kuna mlemavu wa miguu, watoto, mkuki na mwanaume anayeonekana akisukuma mlemavu huyo aliyekaa kwa kiti cha magurudumu. Anaonekana akiwa anataka kurusha mkuki.

Hapa ni darasani. Kuna madawati mawili ya kuhifadhi vitabu vya watoto. Kuna viti viwili. Kuna dirisha ambayo wamewekelea pazia. Pazia hiyo ni ya rangi nyeupe.

Hapa ni darasani. Kuna dawati za watoto. Kuna viti pale ambapo kiti kimoja kimeanguka chini. Kuna chati kwenye ukuta. Kuna kitabu kilichowekelewa juu ya dawati.

Madarasa mengi ya shule yenye milango ya rangi ya samawati. Mbele wamepanda maua. Imechorwa michoro tofauti katika kuta za darasa hizo.

Kuna jumba kubwa. Jumba hilo limefunguliwa mlango. Jumba hilo ni la kupendeza. Mbele ya jumba hilo kuna nyasi, kuna bomba ya maji inayoonekana.

Kuna vipofu wawili na watu wawili wa kuwaongoza. Vipofu hao wamevalia jezi zilizoandikwa Kenya, Kimani. Wanaonekana ambao wamekimbia wakashinda.

Kuna watu watatu walio na ulemavu. Wamevalia jezi za rangi tofauti. Wanaonekana wakicheza mpira. Nyuma yao kuna jengo na miti ya matawi ya kijani kibichi.

Huyu ni msichana, ameketi kwenye kiti. Ana ulemavu wa miguu. Anaonekana mwenye tabasamu na ni mwanariadha aliyevalia jezi. Kuna maandishi yaliyoandikwa Asiya Suluhu Mohammed, nationality kenyan .

Kuna ubao mweupe wa kuandikia. Umeandikwa herufi ndogo. Pia umeandikwa tarehe. Kuna ruler iliyoekelewa kwenye ubao huo.

Kijikaratasi kimewekelewa kwenye ukuta. Kina maandishi yasemao waste management in school and our neighbourhood . Kina michoro ya watu, mboga.

Kuna mlango uliowekelewa karatasi, karatasi hilo lina maandisha yaliyoandikwa kwa wino tofauti yanayosema, welcome when you enter this room, learning is fun cooperation is expected ourpositive attitude and mutua respect are part of everything we do and say

Kuna kuta ambapo wamewekelea bendera ya Kenya na kuna maandishi yaliyoandikwa Kenya Society for Deaf Children Devchy hearing centre . Kuna mmea ambao una majani ya kijani kibichi.

Kuna karatasi iliyobandikwa ukutani. Imeandikwa water is life, every drop count please save . Imechorwa watu wanaoonekana wakifua nguo wengine wakichota maji kando ya mto.

Kuna kompyuta nne zipo mezani, viti vya rangi nyeupe, ubao mweupe, kibodi, monitor na kipanya.

Jengo hili ni la ghorofa. Kuna ngazi ya kupanda kwenye ghorofa. Kuna nyasi ambazo ni za rangi ya kijani. Kuna maua yaliyopandwa kando ya jengo hilo.

Kuna vitabu vya kusoma. Vitabu hivyo vimepangwa. Vimeandikwa Computer Science . Kando ya vitabu hivyo kuna file iliyowekelewa juu ya meza.

Hawa ni wachezaji wa ndondi, wamevalia jezi lililoandikwa Kenya la rangi nyekundu, nyeupe na nyeusi. Wameketi kwa vifaa vyao vya kutembelea. Wanaowaelekeza wamesimama nyuma yao.

Kuna kompyuta iliyowekelewa kwa meza, kuna kibodi, monitor na kuna ubao mweupe wa kuandika. Kando ya meza kuna kiti cha wanafunzi. Kompyuta hiyo imeandikwa Dell.

Kuna komputa iliyowekelewa juu ya meza. Ina maandishi ya internet facility is strictly for educational purpose only . Kuna kibodi iliyowekelewa juu ya kiti, kuna monita, kuna kipanya, kuna kalamu iliyopo juu ya meza.

Hili ni jengo la ghorofa, jengo hilo lina milango, mbele wamepanda maua, maua hayo yana matawi ya rangi ya kijani na wamepanda pia mti.

Wanaume ambao wanaonekana kuwa wachezaji, wamesimama wengine wao ni walemavu, Kuna mipira mbili mbele Yao wamevalia mavazi yalioandikwa Kenya.

Hawa ni wachezaji, wanao ulemavu wa mguu, wanaucheza mpira, huku wameshikiria vifaa vyao vya kutembelea. Kuna timu mbili, timu iliyovalia nguo ya kijani kibichi na ingine nguo nyekundu.

Mwanake amevaa kofia ya kuogelea na yuko ndani ya bwawa la kuogelea, akiwa ameshika mpini ukingoni mwa bwawa, anaonekana ni kama amemaliza mbio ya kuongelea na anampumzika. Mwanamke amevalia bangili.

Kuna karatasi la mtoto. Lina maandishi yaliyoandikwa kwa wino mweusi. Kuna mchoro uliopakwa rangi ambao umeandikwa Holy Bible na jua.

Kuna jengo kubwa, boma mrefu inayoonekana, kuna kuta, miti mingi iliyo na matawi ya kijani kibichi, nyasi mingi ambazo ni za rangi ya kijani kibichi.